Mimea imepandwa kwenye matundu yaliyoko juu ya mfereji mweupe. Maji yenye virutubisho yanaweza kuwa yanazunguka ndani ya mfereji hiyo kulisha mimea. Huu ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha hydroponic . Umeonekana ukitumia mabomba nyeupe na kijivu yaliyopangwa katika ngazi tatu. Katika kila ngazi mimea mbalimbali yenye majani mabichi inakua ikionyesha matumizi bora ya nafasi kwa kilimo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ukiwa na mimea ya lettuce inayoendelea kukua kwenye mabomba meupe ya PVC . Mimea hiyo imepangwa katika viwango tofauti na taa maalum ya kukuzia mimea imewekwa juu ili kutoa mwanga unaohitajika. Mpangilio huu unaonyesha jinsi ya mimea inavyoweza kukuzwa bila udongo.

Huu ni mpangilio wa vifaa vya ndani labda maabara au nafasi ya majaribio ukiwa na paneli kubwa ya mbao iliyo ya mashimo mengi. Upande wa kushoto kuna taa ndefu zinazotoa mwanga mweupe mkali zikiwa zimepangwa kwa wima kwenye fremu ya chuma.

Mimea michanga imepandwa kwenye mistari nyeupe mirefu ikiwa ndani ya viungo vidogo vyeusi. Mifumo hii ya mistari inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila udongo.

Kilimo cha hydroponic kinaonekana wazi ambapo mimea ya lettuce inakua kwa wingi ndani ya mapipa ya blue .Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukisambaza maji kwa mimea huku bomba zikipita kutoka kwenye chanzo cha maji. Udongo wenye kokoto unaonekana chini. Kwa nyuma kuna kijani kibichi zaidi kuashiria mazingira ya shamba au bustani.

Bonde ndogo la maji labda ya samaki au la kuhifadhi maji limefunikwa na mimea midogo ya kijani kibichi inayoelea juu ya uso wa maji. Ndani ya bonde hilo, mimea mengine ya kijani imepandwa kwenye sufuria na pia moja kwa moja kwenye maji. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani makubwa na yenye afia. Miti midogo na vikingi vimetumika kusaidia baadhi ya mimea kusimama wima.

Greenhouse kubwa imejaa safu nyingi za mimea ya lettuce inayokua kwa wingi. Mimea imepandwa kwenye mfumo wa hydroponic unaotumia mabomba meupe. Muundo wa greenhouse umejengwa kwa mbao na kufunikwa kwa plastiki.

Ndani ya Green House safu nyingi za mimea ya lettuce inakua kwenye mfumo wa hydroponics. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa juu ya meza za mbao. Mimea mingine inaonekana kuwa michanga huku mingine ikiwa mikubwa yenye majani mengi.

Chafu kubwa cha mboga za majani kinaonekana zikiwemo spinach , lettuce na labda beans . Mimea imepangwa kwa safu nadhifu ikionyesha kilimo cha kisasa au cha kitaalamu. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yenye afya na yamejaa yakionyesha utunzaji mzuri. Mimea mingi inafanana na spinach au lettuce, ikiashiria shamba la mazao haya.

Shamba kubwa la kisasa la kilimo cha hydroponics inaonekana likiwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ndefu yakionyesha utaratibu wa hali ya juu. Nyuma muundo wa chafu unaonekana ukiashiria mazingira yaliyodhibitiwa kwa ukuwaji bora. Kila mmea unaonekana kustawi.

Mwanamume mwenye ngozi nyeusi amesimama ndani ya greenhouse akiwa amevaa kofia ya kijani na shati yenye mistari ya machungwa na meupe. Nyuma yake kuna mfumo wa kilimo cha hydroponic chenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa ngazi.

Shina ndefu na nyeupe zinzofanana na mizizi zimening'inia kutoka kwenye vijishimo vya kijani kibichi zikielekea kwenye chombo cheusi cha mfumo wa kilimo wa hydroponics ambapo mimea hukua bila udongo. Katika chombo hicho cheusi kuna pampu ndogo ya kijani kibichi inayoelea labda ikisaidia kusambaza virutubisho.

Mbinu rahisi ya kilimo cha kisasa cha hydroponics inaonekana ikitumika ambapo mimea miwili yenye majani mabichi inakuwa bila udongo. Mimea hii imewekwa kwenye kifuniko cheupe kinachoelea juu ya ndoo ya chungwa iliyojaa maji na mizizi yao imezama ndani ya maji hayo.

Uyoga mwingi umeoneka kuwa unakua juu ya kitanda cha udongo au mbolea. Umepangwa kwa wingi ukitengeneza safu ndefu inayoonekana kuenea hadi mbali ndani ya chumba. Rafu za chuma zenye uyoga zaidi zinaonekana kando zikipanda hadi juu ya paa.

Trekta jekundu limesimama katikati ya shamba la mizabibu ambalo matawi yake ya kijani kibichi yamepangwa kwa mistari mirefu. Nyuma ya shamba la mizabibu kuna milima iliyo inuka na anga lenye mawingu mazito ikionyesha hali ya hewa ya unyevu au inayobadilika.

Vifurushi vingi vimejaa uyoga unaoota kutoka pande zake. Uyoga una rangi ya kijivu hadi kahawia na una kofia ndogo nyingi zimekusanyika pamoja. Vifurushi vimenyong'onyea kidogo na vimefungwa kwa plastiki juu. Hii inaweza kuwa njia ya kulima uyoga wa kibiashara.

Ndani ya kiwanda, wafanyikazi kadhaa wamevaa sare za buluu na kofia za nywele, wakishughulika na mchakato wa kusafirisha nyanya. Nyanya nyingi zilizoiva zinasafirishwa kwenye mikanda. Wafanyikazi wanaonekana wakipanga na kuchagua nyanya, wakihakikisha ubora na ufanisi wa kazi. Mazingira ya kiwanda yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye mstari wa uzalishaji wakishughulikia pilipili hoho za kijani kibichi. Wamevaa aproni na glavu wakati wakipanga na kuweka pilipili kwenye masanduku. Hii inaweza kuwa sehemu ya mchakato wa kusindika mboga kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa limepandwa kabichi nyingi zilizokomaa. Kabichi zimepandwa kwa safu na zina rangi ya kijani kibichi. Mandhari inaonyesha miti mirefu kwa mbali na anga ni la mawingu kidogo. Hili ni eneo la kilimo cha mboga.

Nyanya nyingi zinasafirishwa kwenye mkanda wa kusafirisha katika kiwanda cha kufungasha. Kila kundi la nyanya limewekwa kwenye trei la kijani kibichi na nyeupe zikisonga mbele kwa utaratibu. Wafanyikazi wanaonekana wakiwa wamevaa glavu wakizishughulikia nyanya na kuzipanga kwenye mizani.

Traktor ya kijani inafanya kazi shambani ikipita katikati ya mistari mirefu ya mimea midogo michanga inayoonekana kuwa imepandwa kwa mpangilio. Mimea hiyo ni ya kijani kibichi na inafunika eneo kubwa la shamba ikionyesha uzalishaji wa kilimo. Anga inaoenkana wazi na hali ya hewa ni nzuri ikiashiria mazingira bora ya kilimo.

Shamba kubwa la mimea midogo ya kijani linaonekana likimwagiliwa maji kwa kutumia bomba refu jeupe lililolazwa katikati ya safu. Maji yanatoka kwenye mashimo mengi madogo yaliyoko kwenye bomba na yanaonekana kwenye udongo karibu na mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia maji ukiwa umenea ambapo vinyunyizio kadhaa vinatoa maji hewani. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa mistari mirefu ikionyesha kuwa shamba hili limelimwa vizuri. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha.

Mashine kubwa ya umwagiliaji wa miviringo inanyunyiza maji kwenye shamba kubwa lenye mimea michanga. Mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi mkubwa ukinyunyizia mimea sawasawa. Mimea inaonekana kuwa na afya njema na inakua vizuri kutokana na umwagiliaji huu. Kwa nyuma ardhi inaonekana kupanda juu ikionyesha mandhari ya kilimo.

Shamba limepandwa mimea midogo iliyopangwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia mabomba meusi yaliyolazwa chini. Baadhi ya mimea mikubwa kama kabichi inaweza kuonekana pembeni. Huu ni mfumo mzuri wa umwagiliaji unaofaa kwa kilimo.

Mashamba yamepandwa mimea midogo ikiwezekana nyanya au pilipili ikiwa imepangwa kwa mistari iliyonyooka. Katika kila mstari kuna mirije midogo ya kunyunyizia maji ambayo huashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba linaonyesha safu za mimea michanga ikiota vizuri kwenye udongo wenye mawe madogo. Katikati ya safu za mimea bomba nyeusi la umwagiliaji linapita likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa mkavu kiasi lakini mimea ina afya na inastawi, ikionyesha ufanisi wa mfumo wa umwagiliaji

Shamba limepandwa mimea mingi midogo ya kijani kibichi iliyopangwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi, unaonekana kando ya kila safu ya mimea. Mandhari inaonyesha milima na miti kwa mbali, chini ya anga la mawingu.

Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye udongo mwekundu. Mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakipita katikati ya safu za mimea. Mimea inaonekana kustawi na inafunikwa na mwanga wa jua.

Kirefeji kirefu kimejengwa ardhini katikati ya mashamba mawili kikiwa na bomba jeupe la umwagiliaji. Vipimo vyeusi vidogo vimeunganishwa kwenye bomba hilo likipita chini ya ardhi.

Shamba kubwa limepandwa mimea mingi iliyopangwa kwa safu ndefu. Maji yanafurika kati ya safu za mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa uso. Bomba jeusi linaloonekana likitoa maji kwenye shamba. Mandhari ianonyesha eneo kubwa la kilimo chini ya anga la mchana.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana shambani ukitumia mabomba yaliyolala ardhini. Maji yanatoka kwenye matundu madogo ya mabomba na kumwagilia udongo. Mfumo huu unaweza kuwa unatumika kwa kumwagilia maji bora. Hii ni njia mojawapo ya kilimo cha kisasa kinachotumika.

Mradi wa umwaguliaji wa matone unaonekana wazi shambani maji yanatiririka pole pole kutoka kwenye bomba jeusi yakilowesha udongo karibu miche midogo. Mimea michanga ina stawi na miale ya jua inangara kwa upole nyuma kuashiria ukuaji. Mfumo huu una hakikisha maji yana wafikia mimea mmoja kwa moja.